Mashabiki wa timu ya AFC Leopards wamo kwenye jukwaa huku wakishangilia mchezo unaoendelea, wamevalia mavazi rasmi ya timu yao yaliyo andikwa Sportpesa mengine yakiandikwa jina la timu hiyo, moja wao ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeusi amebeba kibango kilochoandikwa khwakhola .

Afisa wa shirika la kitaifa, yuaonekana kuwa amepokea mteja ambaye amekuja kupata habari. Kwani kuna kibango mezani kilichoandikwa information desk . Wamevalia mavazi ya rangi nyeusi, huku mteja akiwa amevalia barakoa, na kofia ya rangi nyekundu.

Watu wawili wamo ofisini huku mmoja ameketi akiwa ameshikilia kipanya cha tarakilishi akiangalia kitu kwenye kompyuta. Mwingine amesimama huku akipeguapegua stakabadhi mkononi mwake na katika meza kuna karatasi au fomu mbalimbali zilizo na picha za watu.

Wachezaji, wa mchezo wa, vikapu, wanaendelea na shuguli yao, ya kucheza hukuashabiki, nao wakiwatazama, kwa mbali, kuna walio valia, sare za rangi nyekundu, na wengine, za, samawati, kuna viti vya rangi nyeupe, vile vile manthari yanaonekana kuwa ni ndani ya chumba.

Watu zaidi ya kumi wamesimama. Huku wakionyesha ishara za vindole vya mikono yao, na pia kutabasamu. Inaonekana kuwa wanapigwa picha, kwa kuwa wamevalia bendera kwenye shingo zao. Na pia wengine, wamevalia sare za timu, kuonyesha kuwa ni mashabiki, waliokuwa wanashangilia mchezo wa kandanda.

Wachezaji wawili wanamenyana huku mmoja akiwa na mpira huku mwingine anamkaribia. Wamevalia mavazi ya timu zao, moja ikiwa ya bluu ingine ya manjano. Kando kuna kibango kilichoandikwa jina la kampuni ya Tamari Betika.

Mashabiki wa timu ya Gormahia wanapiga picha huku wakiwa wanashangilia mchezo wa kandanda unaoendelea kuchezwa. Kuna waliovaa mavazi ya rangi ya kijani kibichi, wengine wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Baadhi ya mashabiki wakiwa wamebeba pendera iliyoandikwa " We now need Man City ".

Umati wa watu, uliojaa furaha na bashasha, umeketi katika jukwaa ambalo laonyesha kuwa ni madhari ya kutazama mchezo aghalabu kandanda. Kuna waliofaa sare za rangi nyekundu, nyeusi, samawati. Wamekalia viti vya rangi ya samawati

Ni katika ofisI ya Kiserikali ya huduma centre inayopeana huduma kwa wakenya. Yaonekana kuwa wageni wa wizara mbalimbali wametembelea mmoja wa wafanyikazi katika ofisi hio , wanaotambulika kwa umbali ni Justin Muturi nyuma yake kukiwa na askari.